Duka la kisasa linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbali mbali. Mifuko, viatu na nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu. Pengine ni duka la nguo au boutique inayouza bidhaa za mitindo.

Soko limejaa nguo zilizotundikwa, na kuwekwa chini. Nguo za aina mbalimbali zinaonekana, zikiwemo mashati, suruali, na magaoni.

Mannequin , amevalia kofia nyekundu, miwani mikubwa, na shali maridadi. Chini yake, mikoba, kadhaa na shanga zimepangwa kwa kuvutia.

Duka la nguo la Manix, linaonyesha nguo mbalimbali. Vibao vilivyo na majina ya chapa mbalimbali kama polo, vimesimama mbele.

Duka linaonyesha bidhaa za kisasa zikiwemo kofia kubwa za wanawake, miwani ya jua, mikoba na Vito vya shingo. Nguo za kupendeza zimewekwa kwenye vidoli zikiwavutia wateja.

Duka la nguo la polo limepanga mashati na jacketi kwenye rafu na vibweta. Nguo za rangi mbali mbali zimetundikwa, na kukunjwa vizuri zikionyesha mpangilio nadhifu. Nguo zimetengenezwa kwa ubora wa juu, zikisisitiza mtindo na umaridadi.

Viatu, kofia na nguo za aina mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye rafu na reli za duka. Nguo za kiume na za kike zinapatikana kwa urahisi zikionyesha duka lenye bidhaa mbalimbali.

Maduka ya nguo yamejaa nguo zenye rangi mbalimbali na mitindo tofauti, rafu mbili zimepanga nguo hizo kwa uzuri, ukuta wa dhahabu na muundo wa kijiometria unaongeza mvuto wa kisasa.

Nguo za ndani za wanawake zimefunganishwa vizuri . Bidhaa hizi imewekwa kwenye duka la Woolworths, huku rafu zikionyesha bidhaa zingine nyuma.

Kuna viti vya kulishia watoto vikiwa na muundo wa matunda. Viti hivyo ni vya nyekundu na waridi, vikiwa na trei nyeupe.

Duka la Levi's linaonyesha mavazi ya jeans ya kisasa na mannequinns . Taa zinang'aa ndani, zikivutia wateja kuingia na kufurahia ununuzi.

Duka la nguo limejaa shati na suruali zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Nguo zimepindwa na kutundikwa, zikionyesha rangi na mitindo mbalimbali.

Bidhaa mbalimbali za kifahari zimepangwa kwenye rafu za kisasa. Mikoba, shanga na vito vingine vinan'gaa, vikionyesha ubora na ladha.

Soko hili limejaa nguo mbalimbali ikiwemo shati za wanaume zilizopangwa vizuri kwenye vibweta. Viatu vimepangwa juu ya rafu.

Duka la Levis, lina bango kubwa la matangazo ya punguzo la asilimia arubaini. Ndani yake kuna vazi za kisasa, zilizopangwa, vizuri.

Duka la nguo limepambwa vizuri. Kuna viti vya kifahari, makabati yaliyojaa nguo na taa zinazong'aa kutoka dari zikitoa mwonekano wa kisasa.

Duka la nguo lenye jina La Rosa linaonyesha mavazi mbalimbali yakiwemo magauni, sketi na blauzi. Pia, kuna viatu na mikoba kwenye rafu.

Duka la miwani lina miwani mingi ya jua ikiwa imepangwa kwenye rafu. Miwani ina miumbo na rangi mbalimbali, ikiwa imepangwa vizuri.

Duka la nguo la Ithira inaonyesha mavazi ya kupendeza yaliyoundwa kwa vitambaa vya kiafrika. Nguo zimetundikwa kwenye rafu na zingine zimeonyeshwa kwenye mannequins .

Duka la nguo limejaa mavazi mbalimbali yenye rangi mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye vibweta na reli. Bango lenye ofa maalum la bei linaonekana wazi likivutia wateja.

Kwenye duka la nguo, suti nyingi za kiume zimepangwa kwa ustadi kwenye viunzi. Juu, zimehifadhiwa koti zenye tai tofauti, chini yake zipo suruali za rangi mbalimbali.

Duka la bidhaa za kitamaduni linaonyesha sanamu za wanyama, vito vya shingo, mikufu na vitambaa vyenye rangi mbalimbali. Bidhaa hizi zimewekwa kwa mpangilio zikiwavutia wateja.

Duka la nguo la Manix Clothing Store lina madirisha makubwa yanayoonyesha mavazi maridadi. Mannequins yamesimama ndani yakiwa yamevalia nguo za kisasa.

Duka la nguo limejaa nguo za wanawake za rangi mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na reli. Nguo za aina tofauti kama vile blauzi na suruali zimetundikwa na kukunjwa vizuri. Benchi ndogo inaonekana mbele ikiashiria nafasi ya kupumzika au kujaribu nguo.

Kibanda cha kuuza vifaa vya urembo kimejaa nguo, skafu na vito vya mapambo vilivyopangwa vizuri. Mannequin amevaa skafu ya samawati kijivu na miwani maridadi.

Duka la nguo linaonekana wazi likionyesha bidhaa zake. Vidoli vimevalishwa nguo maridadi. Kuna punguzo la asilimia thelathini likivutia wateja. Nguo za aina mbalimbali zimepangwa vizuri ndani ya duka hili la kisasa.

Duka la kisasa la nguo limejaa rafu zenye nguo zenye rangi mbalimbali zikiwemo tisheti na mashati marefu. Taa za dari na feni huongeza mazingira angavu na ya kuvutia.

Duka la Woolworths linang'aa likiwa na nguo na bidhaa mbalimbali zinazoonekana kupitia kwenye madirisha. Wateja wanaweza kuingia kwa urahisi kupitia milango mikubwa ya vioo.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo la nyasi. Mtu anatembea kuelekea magari hayo yaliyopakiwa. Miti mirefu imezunguka eneo hilo.

Gari kubwa, jeusi limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho, muundo wake maridadi unaonekana wazi, ukionyesha hali, ya kisasa.

Gari lina viti vingi vya abiria vilivyopangika baadhi vikiwa vimefungwa. Dirisha zinaonekana wazi zikionyesha mandhari ya nje.

Kwenye uwanja wa kijani kibichi magari kadhaa yameegeshwa. Watu wawili wanatembea miongoni mwa magari huku miti ikizunguka eneo hilo.

Gari jeusi la kifahari aina ya Toyota Landcruiser lenye nambari za usajili za Kenya limeegeshwa kando ya barabara. Kuna tairi ya ziada nyuma na paa la mzigo juu.

Gari dogo jeupe limeegeshwa usiku mbele ya jengo refu. Nambari za usajili za gari zinaonekana wazi mbele .

Katika maegesho ya magari, Subaru forester nyeusi imesimama mbele ya majengo. Miti mirefu na nyumba zingine ziko nyuma.

Wanandoa na mwanaume mmoja wamesimama kwenye uwanja uliojaa magari mengi mapya yanayong'aa. Wanaonekana wakiongea huku wakizungukwa na magari ya rangi tofauti wakichagua gari.

Watu wengi wamekusanyika katika eneo la wazi. Baadhi wakiwa wamesimama huku wengine wameketi kwenye nyasi. Magari kadhaa yameegeshwa karibu na miti imetanda kando ya eneo hilo.

Hili ni gari dogo la rangi ya chungwa, la aina ya mini cooper . Limeegeshwa kwenye eneo lenye udongo na nyuma kuna majengo yenye paa za kuvutia.

Gari jeupe aina ya veni limeegeshwa kwenye lami chini ya anga la samawati. Rangi ya gari ni nyeupe likiwa na madirisha meusi.

Lori la kusafirisha magari linafika likiwa limebeba magari kadhaa meupe na ya kijani kibichi. Magari yamewekwa kwa umakini juu ya trela.

Magari yameegeshwa kwenye bustani yenye nyasi na miti mirefu. Kuna magari ya rangi tofauti, yakiwemo samawati, nyeusi na nyeupe, yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri.

Katika chumba cha maonyesho cha magari, wanandoa wanatembea kati ya magari mapya wakichagua gari. Mwanamke anazungumza na mwanaume akionyesha shauku yao katika ununuzi wa gari jipya.

Gari la Mercedes Benz la rangi ya kijivu limeegeshwa ndani ya karakana yenye paa la bati. Mlango wa mbele umefunguliwa. Mazingira yanatoa taswira ya utunzaji wa magari ya kifahari.

Mwanaume mwenye ndevu na masharubu amekagua taa ya nyuma ya gari jeusi kwa umakini. Muonekano wake unaonyesha kuwa anachunguza gari kwa undani.

Gari aina ya Subaru jeusi limesimawa kwenye lami karibu na uzio wa chuma. Upande wa kulia wake, unaonekana wazi. Mazingira yanatoa hisia ya tulivu na uangalifu wa miliki wa gari.

Hili gari jeupe la abiria limesimama chini ya paa, likionyesha muundo wake wa kisasa na madirisha meusi. Magurudumu safi na nembo ya mbele yenye mbwa mwitu yanaongeza uzuri wake.

Gari la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la nyasi, likiwa limezungukwa na miti mirefu. Jua linang'aa likionyesha hali ya hewa zuri, watu wachache wanaonekana nyuma wakiashiria shuguli dogo inje.

Treli ya kubebea magari inayojulikana kama car trailer limesheheni magari manne. Magari mawili yamepakizwa juu na mengine mawili chini.

Gari jeupe aina ya Subaru Forester limeegeshwa kwenye lami mbele ya uzio mweusi. Linaonekana liko katika hali nzuri na tayari kwa matumizi.

Gari ndogo la utalii maarufu kama safari van limewekwa spika zinazotangaza vivutio vya utalii nchini Kenya. Linaashiria shauku ya kukuza utalii wa ndani.

Gari jekundu lililovunjika linaonyesha sehemu ya ndani iliyowazi na sakafu yenye kutu, mlango umefunguka na sehemu ya kiti kimoja bado iko.

Gari jeusi la kisasa limeegeshwa kwenye maegesho ya wazi chini ya dari yenye nguzo za manjano. Gari linaonekana liko katika hali nzuri. Paa la maegesho linaonekana nyuma likitoa ulinzi dhidi ya jua au mvua.

Magari matatu yameegeshwa kando ya barabara yenye nyasi na miti mingi. Watu kadhaa wamesimama karibu na magari hayo, wakionekana wakizungumza. Kuna tuktuk nyekundu upande wa kulia.

Basi dogo la zamani la rangi ya samawati na nyeupe limeegeshwa mbele ya jengo la mawe ,linaonyesha ishara za kuchakaa huku nambari za usajili za Kenya zikionekana wazi mbele.

Eneo la mauzo ya magari limejaa magari ya kifahari yaliyoegeshwa vizuri yakiwemo ya rangi nyeusi, nyekundu na kijivu. Kaunta za mapokezi na viti vimepangwa.

Gari la kifahari lenye rangi ya fedha limesimama kwenye eneo la kijani kibichi lenye nyasi, nyuma yake kuna miti mirefu na magari mengine.

Gari jeupe limetulia kwenye udongo mlango wake ukiwa wazi, jengo linaonekana kwa mbali, anga lina mawingu meupe na jua kali.

Trela ya kusafirisha magari limepakia magari meupe na meusi tayari kwa usafiri. Magari yamewekwa kwa uangalifu kwenye gari hilo la kubeba.

Gari jeusi aina ya Honda limeegeshwa kwenye sehemu ya kuegesha magari chini ya jua kali, nambari za usajili za kenya zinaonekana wazi mbele.

Magari kadhaa ya yameegeshwa kwenye uwanja wa kijani. Yanasubiri yakiwa yamepaki vizuri. Kuna miti mirefu nyuma, ikiongeza uzuri wa mazingira. Magari haya yanaonekana safi na yametunzwa vizuri.

Gari ya rangi ya fedha limeegeshwa chini ya kivuli ikiwa na mataili ya safari gumu. Hali ya gari inaonyesha umakini wa umiliki na utayari wa safari.

Magari matatu meusi aina ya Mercedes Benz G-class yameegeshwa sambamba kwenye eneo la maegesho na maridadi. Taa za barabarani na nyaya za taa ndogo zinaonekana angani.

Lori kubwa la rangi ya machungwa limebeba magari kadhaa likionyesha usafirishaji wa magari. Magari ya rangi mbalimbali yamepangwa vizuri juu ya lori.

Gari jeusi aina ya Toyota Passo limeegeshwa kwenye eneo la lami. Lina nambari za usajili za Kenya zinazoonekana wazi mbele.

Gari la abiria limeegeshwa katika madhari ya kijani kibichi, gari la toyota lililokua safi limeegeshwa kwenye nyasi.

Gari jeupe aina ya Subaru Forester lina nambari za usajili za Kenya. Limeegeshwa katika eneo la maegesho. Mlango wake wa nyuma una nembo ya Subaru na Forester.

Gari jeusi aina ya Mercedes Benz limeegeshwa barabarani. Nambari za usajili za Kenya zinaonekana wazi. Linaonekana likiwa katika hali nzuri.

Watu wamekusanyika karibu na magari kadhaa yaliyoegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi, Magari meusi na meupe yametawanyika huku miti mirefu ikionekana nyuma.

Gari dogo jeupe aina ya veni limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi likionyesha nembo ya maandishi progressive credit sasa loan . Lengo lake linaonekana kuwa ni kutoa huduma za mikopo.

Gari jeupe la michezo limeegeshwa mbele ya kituo cha huduma kikionyesha utayari wa matengenezo. Milango ya kioo inaonekana nyuma ikiwa na ishara za, approach slowly auto door. Hali ya hewa ni ya tulivu ikisisitiza huduma inayopatikana.

Gari la kifahari la rangi ya fedha limesimama kwenye kituo cha mafuta likiwa limeegeshwa tayari kujazwa mafuta. Nambari za usajili za Kenya zinaonekana wazi mbele.

Gari la manjano na nyeusi la zamani limeegeshwa kwenye eneo la nyasi, likiwa na nambari za usajili za Kenya. Gari linaonekana limetunzwa vizuri, likionyesha umaridadi zamani. Ukuta wa matofali unaonekana nyuma, ukisisitiza eneo la maegesho.

Gari la kisasa la kia limesimama mbele likionyesha taa zake zilizowashwa kwa muundo wa kuvutia. Rangi ya kijivu na grili maridadi inakamilisha mwonekano wake wa kifahari.

Magari meupe yamepangwa kwa safu ndefu kwenye maegesho yakionyesha magari mengi yanayouzwa. Mbingu ya samawati na mawingu meupe inaongeza uzuri wa mazingira.

Gari la kisasa la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye nyasi likiwa na miti mirefu nyuma. Magari mengine yanaonekana yakiwa yameegeshwa karibu, kuashiria maegesho ya nje. Hali ya hewa ni nzuri, ikisisitiza utulivu. Magurudumu yanaonekana safi, yakionyesha gari limetunzwa vizuri.

Gari jeupe aina ya Subaru Forester lina nambari za usajili za Kenya zinazoonekana wazi nyuma. Limesimama kwenye barabara yenye vumbi.

Gari dogo la abiria limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe chini ya anga la samawati. Rangi ya gari ni fedha na lina matairi yenye rimu za dhahabu.

Rundo kubwa la ndizi lililokomaa liko sokoni tayari kuuzwa. Ndizi hizo zina rangi ya manjano iliyokolea.

Soko limejaa viatu vya aina mbalimbali, vikiwemo sandali, na viatu vya kufungwa. Baadhi ya viatu vimetundikwa ukutani, vingine vikiwa vimewekwa juu ya meza.

Kwenye barabara yenye shughuli nyingi, wanawake wawili wanauza asali kwenye chupa mbalimbali. Karibu nao kuna ndoo, chupa za plastiki, na makopo ya njano.

Majengo ya muda yanatumika kama vibanda vya kuuza bidhaa za ufundi. Mikufu, shanga na mabegi yanauzwa katika soko hili. Ufundi wa kiafrika unaonekana wazi katika bidhaa zote.

Mkusanyiko mkubwa wa vinyago vya kiafrika vilivyochongwa kwa mbao au umeonyeshwa wima. Vinyago hivi huwakilisha tamaduni mbalimbali za Kiafrika.

Soko jipya la Kenyatta linaonyesha watu wengi wakiingia na kutoka. Vibanda vidogo vya biashara vimepangwa karibu, na mwavuli mkubwa wa manjano unaonekana.

Masoko yamejaa aina mbalimbali za mboga na matunda, yakiwemo nanasi, pilipili hoho, matango na biringanya. Bidhaa hizi zimewekwa kwenye vikapu na mifuko.

Soko lenye bidhaa mbalimbali limejaa wateja huku matunda na mboga zikionekana kwenye vizimba. Juu yake kuna maghala na vitambaa vilivyoning'inia. Harakati za biashara zinaendelea.

Viatu vingi vya kuteleza vimening'inia kwenye ukuta, vikiwa na rangi na miundo mbalimbali. Viatu hivi vimepangwa vizuri.

Soko la wazi limejaa bidhaa mbalimbali. Wauzaji wamepanga shanga, nguo na mapambo mengine chini. Wateja wanatembea kati ya vibanda wakitafuta vitu vya kununua.

Bidhaa mbalimbali ikiwemo viungo na nafaka zimepangwa kwenye masoko ya wazi. Makopo yenye rangi tofauti , ndoo na mifuko imetumika kuhifadhi bidhaa.

Umati mkubwa wa watu wamekusanyika sokoni wakizungukwa na vibanda na masanduku yaliyojaa bidhaa mbalimbali. Mifumo mingi ya miavuli yenye rangi tofauti imetawanyika juu ya soko.

Maduka mbalimbali yamepangwa ndani ya jengo kubwa, yakiuza bidhaa tofauti. Watu wanatembea miongoni mwa maduka wakifanya manunuzi yao.

Mapambo mengi ya shanga yakiwemo vikuku na mikufu yametandazwa kwenye meza. Rangi za bendera za Kenya zimetumika yakionyesha utamaduni wa nji ya Kenya.

Bustani ya vitunguu vingi imeonekana ikipakia kwenye lori kubwa la kijani. Wafanyabiashara wanajitahidi kupanga bidhaa wakiwa wamevaa kofia na nguo za kazi.

Soko lina shughuli nyingi likiwa limejaa matunda. Migomba imetundikwa juu na machungwa yamepangwa chini. Watu wanatembea kati ya vibanda wakichagua matunda. Soko hili linaonekana kuwa na matunda mengi mabichi na yenye afya.

Duka limejaa viatu vya rangi mbalimbali vikiwemo raba na sandali. Viatu vimetapakaa kwenye meza vikiashiria wingi wa bidhaa zinazouzwa.

Wateja wanatembea katikati ya soko la ndani. Kuna mazao mengi ikiwemo parachichi na ndimu yanayouzwa. Wauzaji wamepanga bidhaa zao kwenye masanduku ya mbao. Soko hili linaonekana kuwa na shughuli nyingi na watu wakifanya manunuzi yao.

Kuna soko lenye shughuli nyingi ambapo wafanyabiashara wanauza ndizi nyingi. Ndizi zimewekwa kwenye masanduku na wateja wanzunguka wakijichagulia bidhaa.

Soko la sana limejaa picha za kuchora za rangi mbalimbali zikionyesha utamaduni wa Kiafrika. Picha za wanyama, watu na mandhari zimetundikwa na kupangwa kwenye meza. Ni wazi kuna vipaji vingi vya kisanii vikionyesha utofauti wa sanaa ya hapa.

Vito vya shanga za rangi nyingi vinavyovaliwa mkononi na shingoni vimetengenezwa kwa umaridadi. Mkono unashika shanga ndogo ndogo. Vito vingine vimetapakaa chini.

Matunda na mboga zimepangwa vizuri kwenye soko la wazi. Ndizi, nyanya, viazi mviringo na karoti zimetundikwa kwenye vikapu.

Soko la wazi limejaa matunda, mboga, na nguo. Vitunguu, ndimu, na pilipili vimepangwa kwenye meza, nguo za aina mbalimbali zimetundikwa, zikionyesha biashara iliyoendelea vizuri.

Soko la bidhaa za asili limejaa viatu, mikufu na mapambo mengine maridadi. Mwanamke amesimama akitazama bidhaa zikiwemo vinyago na nguo za kitamaduni.

Kioski cha matunda na mboga kimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo ndizi zilizotundikwa juu, aroti zimefungwa kwenye mifuko, mahindi yamepangwa na viazi zimejaa kwenye sanduku.

Ndizi zilizoning'inizwa kwenye vyombo vya plastiki chini ya muundo wa mianzi, zimo katikati ya viazi na viazi vitamu vilivyopangwa sokoni. Mazingira yanatoa ladha ya biashara ya asili.

Soko la vyuma chakavu lina sufuria nyingi za rangi tofauti , ndoo za samawati na vyombo vingine. Bidhaa zimetapakaa chini, vibanda vikiwa nyuma.

Nyumba kubwa ya kifahari imesimama mbele ya nyasi safi iliyokatwa. Miti imepandwa karibu na nyumba. Mbingu inaonekana ikiwa na mawingu meupe.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa limejengwa kwa rangi ya waridi. Kuna balkoni nyingi, zikionesha makazi ya kisasa.

Jengo lenye ghorofa kadhaa lina uzio wa umeme juu ya gate lake kubwa. Bango la, for sale, linaonekana wazi.

Jengo kubwa, la ghorofa, lililojengwa kwa matofali, lina madirisha mengi, yenye vioo vya samawati, na viunzi vya zambarau.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa limezungukwa na miti. Barabara na ua wa saruji viko karibu. Anga la samwati lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Hapa, kuna nyumba ya makazi yenye ghorofa moja, likiwa na tanki kubwa la maji nyeusi nje, bustani inaonekana mbele ya nyumba, ikionyesha mimea midogo, na nyasi kavu.

Nyumba ndogo imezungukwa na vichaka virefu vya kijani kibichi, miti mingine pia imeonekana karibu na nyumba. Anga la samawati linaonekana wazi juu.

Jengo refu la ghorofa lina balkoni zenye uzio wa chuma. Dirisha za gilasi zinaakisi anga la samawati zikionyesha muundo wa kisasa.

Jengo la ghorofa tatu linaonekana, likiwa na kuta za matofali, na milia miekundu. Nguzo ya mbao, imesimama mbele ya jengo hilo.

Jengo refu la ghorofa lina maduka mbalimbali chini, balkoni zimepanga vizuri kila ghorofa zikiongezea uzuri wa usanifu.

Jengo la kisasa lenye ghorofa limekamilika likiwa na mabati ya rangi ya kijivu na madirisha makubwa. Eneo linalolizunguka lina udongo na nyasi likionyesha shughuli za ujenzi bado zinaendelea.

Mandhari ya jiji ina majengo marefu baadhi yakiwa yameanza kuchakaa na mengine yakiwa mapya. Anga lina mawingu mazito. Mto unaonekana katikati ya jiji.

Jopo la matangazo la Symphony Residence limebandikwa kwene nguzo likionyesha nyumba zinazouzwa kuanzia dola 40,000. Nambari za simu na tovuti zimewekwa kwa mawasiliano.

Majengo marefu yenye ghorofa nyingi yamesimama chini ya anga safi la samawati. Kila ghorofa lina balcony zilizopambwa kwa urembo zikionyesha usanifu wa kisasa na wa kuvutia.

Jengo refu la biashara lina maduka yaliyofungwa chini ya ofisi ghorofani, bango la Tbag Collage and Driving School limetundikwa huku gari jeupe likiwa limeegeshwa mbele.

Majengo marefu yenye kuta za njano na kijivu yamesimama chini ya anga safi la buluu lenye mawingu meupe. Alama za to let zinaonekana wazi kwenye baadhi ya majengo.

Bango jekundu la Knight Frank limetundikwa mbele ya jengo likionyesha nafasi za ofisi zinazopangishwa. Nambari za simu zinatolewa kwa mawasiliano.

Majengo marefu ya ghorofa yamesimama chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe. Moja ya majengo linaonekana kuwa chini ya ujenzi au ukarabati.

Nyumba kubwa, iliyo jengwa kwa mtindo wa kisasa imesimama nyuma ya ukuta mrefu wa mawe. Ina paa la kijani na kuta za rangi ya majano, na uzio wa mabati unaonekana upande wa kulia.

Majengo ya orofa mbalimbali. Baadhi yakiwa yameezekwa kwa mabati na mengine yakiwa yamejengwa kwa matofali, yametawanyika katika mandhari ya jiji.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa linaonekana nyuma ya uzio wa chuma na miti michache. Nyaya za simu zinapita angani juu ya jengo.

Jengo refu jipya lenye ghorofa kadhaa limesimama katikati ya mandhari ya wazi. Dirisha zake hazina vioo bado, zikionyesha kuwa ujenzi bado unaendelea.

Jengo refu la ghorofa limejengwa kwa mawe likiwa na sehemu zilizopakwa rangi nyekundu na kijivu. Dirisha zenye vioo vyenye nondo vimapamba pande zake. Jina Matii Salaks linaonekana wazi upande wa kulia.

Majengo matatu marefu yaliyojengwa kwa mawe yanaonekana yakikamilika huku waya za umeme zikipita juu yake. Wafanyikazi wachache wanaonekana wakiendeleza ujenzi kuashiria maendeleo ya ujenzi.

Mnara mrefu wa mawasiliano unaotumiwa na kampuni za simu unatawala anga, karibu na majengo madogo. Sehemu kubwa ya eneo hili inaonekana kavu kuashiria ukame.

Majengo mawili, moja la kifahari na jingine la zamani, yamesimama chini ya anga lenye mawingu. Ua wa chuma umepakwa rangi za kuvutia zikiashiria uzuri na maridadi.

Nyumba ya kisasa ina ghorofa mbili. Milango na madirisha yake yamewekwa vizuri yakipatia mwonekano wa kuvutia. Nyumba hii ina nafasi ya kuegesha gari chini na linaonekana kuwa mpya na imejengwa kwa usanifu wa kuvutia sana.

Nyumba ya ghorofa mbili ina rangi ya kahawia na paa la kijani. Lango kubwa jeusi lenye mapambo ya dhahabu inaonekana mbele liki linda eneo hilo. Nyumba hii imezungukwa na uzio imara ikionyesha usalama.

Jengo kubwa la makazi linaonekana likiwa katika hatua za mwisho za ujenzi huku ngazi zikielekea mlangoni. Paa ya rangi ya matofali imekamilika ikilingana na ukuta wa nje.

Mananasi yamepangwa kwa usawa kwenye rafu, yakionyesha ubichi wake. Juu yake kuna mabango yenye matangazo ya bidhaa na huduma. Chini ya rafu kuna maandishi yanayoelezea ukataji na ufungaji bure.

Ndani ya duka kubwa, bidhaa mbalimbali, zimepangwa, kwenye rafu ndefu, njia pana hutenganisha sehemu tofauti zikiwemo nguo, vitabu, na vifaa vya nyumbani.

Duka kubwa linaonyesha rundo la karatasi za choo za Hanan zilizo pangwa kwenye jukwa la promo . Nyuma vifaa vingine vya nyumbani vinaonekana.

Duka kubwa linaonyesha bidhaa nyingi vikiwemo friji na vifaa vingine vya nyumbani. Mabango ya promotion yanaonekana yakionyesha punguzo la bei.

Rafu za kijani zimejaa mboga na matunda matunda mbalimbali zikionyesha wingi wa bidhaa safi. Karoti, vitunguu na ndimu vimepangwa vizuri vikiashiria duka la kisasa.

Rafu ya vioo inajaa keki za aina mbalimbali, zilizopambwa kwa ustadi na rangi za kupendeza. Pia kuna vitafunwa vilivyopangwa vizuri kwenye chumba cha chini, ikiashiria ni duka la keki.

Duka kubwa lina bidhaa nyingi zikiwemo juice na vitafunwa. Rafu zimejaa bidhaa mbali mbali zikionyesha mpangilio mzuri na uwazi wa ununuzi.

Katika duka kubwa rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo juisi na sabuni, kila bidhaa imepangwa vizuri, sehemu tofauti za duka zinaoneshwa zikionyesha wingi wa bidhaa zinazopatikana.

Duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali zikiwemo vinywaji na vitu vya kuoka limepangwa kwenye rafu na stendi, mwangaza mkali unatoka kwenye taa zilizopachikwa dari.

Ndani ya duka kubwa, watu wengi wanasubiri kwenye foleni ndefu kulipia bidhaa. Wafanyikazi wamevalia sare nyekundu wakihudumia wateja kwa bidii. Mikokoteni imejaa bidhaa.

Katika duka kubwa rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za kusafisha zilizopangwa kwa utaratibu. Bango la CLEANSHELF linaonekana kando likitangaza sehemu hiyo.

Roli za bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu za duka zikionyesha wingi wa bidhaa. Katoni tupu imeanguka chini ikionyesha bidhaa zimetolewa. Kinywaji na chupa nyengine za soda zinaonekana nyuma.

Majengo ya kisasa ya maduka makubwa yamepambwa ya kiasi kikubwa yakionyesha bidhaa mbali mbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu na meza.

Ndani ya duka kubwa bidhaa nyingi zimepandwa kwenye rafu ndefu. Pakiti za unga zimetundikwa chini zikiwa zimeandikwa flour .

Maduka makubwa yamepangiliwa bidhaa mbalimbali kwenye rafu zenye nembo za clean shelf na fresh market. Bidhaa za usafi na za jumla zimepangwa vizuri.

Duka kubwa la rejareja linaonekana, rafu zikiwa zimejaa chupa za michuuzi. Baadhi ya bidhaa za karatasi pia zimeonekana upande wa kushoto.

Ndani ya duka kubwa kuna wingi wa mazao. Viazi, vitunguu na ndizi zimepangwa kwa ajili ya wateja. Bei zinaonyeshwa wazi zikivutia wanunuzi. Eneo hili linaonekana kuwa na shughuli nyingi. Kuna watu wakijichagulia mahitaji yao.

Duka kubwa limejaa bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji, vyakula vilivyo gandishwa na chupa za soda. Kifua cha frigi kinaonyesha bidhaa baridi. Rafu za bidhaa zimepangwa vizuri zikisisitiza urahisi wa ununuzi.

Vyakula vya wanyama zimejaa kwenye rafu za duka kubwa zikionyesha bidhaa tafauti, virufushi vikubwa vya chakula cha mbwa vimepangwa chini.